Watu wa rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume wapo darasani wakiwa wamekaa kwenye viti vya plastiki na wengine kwenye viti vya chuma. Mbele yao kuna mtu anayewapa elimu akiwa ameshika kompyuta mpakato

Wanawake wa rika tofautitofauti wakiwa kwenye mkutano wakipeana elimu juu ya kilimo, hasahasa kilimo cha bustani ambazo bustani hizo, uwa na mboga za majani pia na matunda tofautitofauti, ambayo yanaweza kutumika katika biashara lakini pia katika matumizi ya nyumbani ya kila siku. Mboga za majani na matunda yana virutubisho vya vaitamini.

Watu wa rika tofautitofauti, wakiwemo wanaume na wanawake wakiwa wamevaa kiofisi wamesimama mbele ya meza iliyotengenezwa kwa mbao yenye rangi nyeusi na rangi ya udongo, kwenye meza kuna vifaa vya kufanyia kazi kama vile kompyuta mpakato na vinginevyo.

Elimu ya watu wazima ikitolewa kwa jamii ya wamasai ambayo elimu hiyo ni kuwafundisha kushona, ambapo kinweza kuwaingizia kipato kwa kushona nguo mbalimbali. Masai hawa wamevalia nguo zao za asili.

Watu wazima, wa rika tofautitofauti wakiwa wamevaa nguo za rangi tofauti wako darasani, wakiwa wanapewa elimu baadhi yao wamekaa na mmoja wao akiwa ubaoni akielekezwa na mwalimu wao.

Elimu ya watu wazima ikiwa inatolewa kwa wanawake na wanaume, wenye umri na rika tofautitofauti wakiwa wamevaa mavazi ya rangi tofautitofauti. Wakiwa wamekusanyika kwa pamoja ili kuweza kupata elimu hiyo.

Mazingira ya shule ya awali, yakiwa na utulivu na bembea mbalimbali, ambayo yanatumika kuwaburudisha watoto, ili kuchangamsha akili na kuwaweke sawa kwa ajili ya kupokea masomo.

Shule ya msingi yenye mandhari nzuri ya kuvutia, yenye maua yaliyopangiliwa na kukatwa vizuri katika hali ya usafi, ina miti kadhaa mirefu kwa mifupi, nyasi fupi na maeneo ya wanafunzi kupumzika, pia na sehemu ya kupaki magari.

Mandhari ya shule ya msingi yenye miti kadhaa mirefu yenye rangi ya kijani kibichi, ambayo hutoa hewa nzuri kwa ajili ya wanafunzi. Maeneo ya michezo yenye mabembea tofautitofauti na madarasa yaliyojengwa vizuri, yanayofaa kwa wanafunzi kusoma.

Wanafunzi wakiwa wamevaa sare za shule, wakiwa wamekaa kwenye madawati ya mbao, wakimsikiliza mwalimu wao, ambaye anawafundisha. Hii ni aina ya elimu inayotolewa katika shule za msingi, zilizopo nyingi nchini.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa darasani akiwafundisha wanafunzi somo la kuandika, yupo mbele akiandika ubaoni ambapo wanafunzi huangalia ubaoni na kunakili yale yanayoandikwa na mwalimu wao.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa darasani wamevalia yunifomu zenye rangi ya bluu na mashati meupe, wakiwa wanamsikiliza mwalimu wao ambaye yupo mbele akiwaelekeza na kuwafundisha masomo mbalimbali.

Bweni la wanafunzi wa shule ya sekondari likiwa na mpangilio mzuri wa vitanda na usafi wa hali ya juu, inayosaidia bweni hili kuvutia zaidi na vitanda vimetandikwa mashuka yanayofanana.

Shule ya upili ambayo ina mazingira yaliyotulia ya kuvutia, ambayo yanamuwezesha mwanafunzi kuweza kusoma kwa utulivu, na kuweza kuelewa kitu anachokisoma.

Wanafunzi wa shule ya upili au sekondari hufanya mitihani ya taifa wakifika kidato cha pili na nne, mitihani hii hufanyika chini ya usimamizi mkali ili kuzuia udanganyifu wa aina yeyote.

Katika shule za upili mafunzo yatolewapo ni mafunzo ya sayansi. Mafunzo ya sayansi huenda sambamba na vitendo, hivyo kila shule ya upili inatakiwa kuwa na maabara ambayo itatumika katika kufanya utafiti mbalimbali wa kisayansi ili wanafunzi waweze kupata uelewa vizuri zaidi.

Moja ya elimu inayotolewa sekondari, ni kuhusu mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, ambapo hapa kuna mwalimu amevaa suti nyeusi, akiwa anaelekeza wanafunzi kwa vitendo jinsi chakula kinavyomeng'enywa kuanzia tukianza kutafuna, mpaka ikifika hatua ya kutengenezwa kama malighafi kwa ajili ya mwili.

Maabara ya kisayansi katika shule ya sekondari au shule ya upili yenye meza za mbao zenye miguu ya chuma, lakini pia kuna mabomba ya maji na masinki yanayosaidia na kurahisisha katika tafiti mbalimbali za kisayansi.

Wanafunzi wa chuo wa rika tofautitofauti na umri tofautitofauti wakiwa darasani wakielekezwa na mwalimu wao kwa kutumia vifaa mbalimbali kama vile kompyuta, na madaftari pia wamekaa kwenye meza na viti vya mbao.

Wanachuo wa rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume wakiwa wamevaa majiho yenye rangi nyeusi na nyekundu wakirusha kofia hewani katika siku ya mahafali yao

Wanafunzi wa vyuo vikuu au chuo cha kati, wakiwa wamekaa darasani, wanatumia viti na meza za mbao na wengine wakiwa wanatumia vya chuma wakati mwalimu akiwa mbele na kutoa maelekezo na kuwafundisha vitu mbalimbali, pia kuna mwalimu mwingine amekaa mbele ya darasa.

Wanafunzi wa chuo wenye umri tofautitofauti, jinsia tofauti wanawake kwa wanaume wakiwa wamekaa darasani wamevaa nguo za rangi tofautitofauti, wakimsikiliza mwalimu wao anayewafundisha na kuwapa maelekezo.

Wanafunzi wa chuo wakiwa darasani wamekalia viti vya mbao vyenye miguu ya chuma, lakini pia wakitumia meza za mbao zenye miguu ya chuma; wakiwa wanasoma kwa kutumia vifaa mbalimbali kama vile: madaftari, kompyuta mpakato na simu.

Wanafunzi wa chuo wanawake na wanaume wenye umri na rika tofautitofauti, wakiwa darasani wakitumia vifaa kama; kompyuta mpakato, simu, peni na daftrai kujisomea na kulekezana katika masomo.

Wanafunzi wa chuo wakiwa darasani wamekaa kwenye viti vya mbao vyenye miguu ya chuma, wakipewa maelekezo na kufundishwa na mwalimu wao ambaye amesimama mbele ya darasa akiwa amevaa barakoa.

Wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali na jinsia tofauti wakiwa darasani wanajisomea, wamekalia viti na meza; wanatumia vifaa kama: madaftari, peni, penseli, simu na kompyuta mpakato.

Wanafunzi wa rika mbalimbali wakiwemo wanawake kwa wanaume, wa chuo wakiwa darasani wakimskiliza mwalimu wao ambae yupo mbele. Wanatumia vifaa mbalimbali vya kielektroniki kusomea kama vile kompyuta mpakato.

Wanafunzi wa chuo wa rika tofautitofauti jinsia tofauti wakiwemo wanawake kwa wanaume wakiwa wamekaa wakisoma na kujadiliana mambo mbalimbali, kwa kutumia vifaa kama vile simu, madaftari na kompyuta mpakato.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa wamevaa sare za magauni ya rangi ya zambarau, mashati ya njano na baadhi wakiwa wamevaa masweta, kuna waliosuka na walio nyoa wakiwa wanafundishwa na mwalimu wao ambae yupo mbele yao akiwa amevaa tisheti nyeusi na wanafunzi hao wamekaa kwenye madawati ya mbao.

Wanawake na wanaume wa rika tofautitofauti, wakiwa ndani ya darasa wamekalia viti vya plastiki na meza zenye rangi nyeupe, wakiwa wanapewa maelekezo na elimu kutoka kwa mwanaume mmoja aliesimama kwa mbele na amevalia suti.

Mkufunzi wa chuo akiwa ndani ya ofisi yake yenye vitabu kadhaa, gazeti; amekalia kiti kilchotengenezwa na chuma, magodoro na kitambaa cha kung'aa. Pia anatumia meza iliyotengenzwa na mbao kwa rangi ya udongo.

Wanafunzi wa rika tofautitofauti wakiwemo wanawake na wanaume wa chuo cha ufundi na vitendo, wakiwa darasani wamekalia viti vya mbao na meza zenye rangi nyeupe, wakiwa wanamsikiliza mwalimu wao.

Wanafunzi wa chuo cha veta wakiwa darasani, wamekalia viti vya chuma wakitumia meza za mbao, wanajifunza kwa vitendo wakitumia vifaa mbalimbali, kama vile kompyuta na vifaa vingine vya kiufundi.

Wanafunzi wa rika mbalimbali wakiwa katika chuo cha "VETA", wakijifunza mambo mbalimbali ya kiufundi kama ufundi wa magari, umeme wa magari kwa vitendo ili waweze kua na manufaa katka sekta mbalimbali za ufundi.